Inaonekana ni msimu wa mvua, pale magari yanajaribu kupita kwenye mafuriko. Tunaona pia watu wamebeba miavuli, wakijaribu kutembea kando kando ya barabara na gari pia inajaribu kupita ndani ya maji.

Pale, twamuona maamuzi amevaa glovu za bluu. Mwanamume ambaye anajaribu kupima katika maabara anajaribu kuweka vipimo fulani. Pale akiwa anamulikiwa na taa. Anajaribu kuupima vipimo vyake pale.

Mwanamke aliyevaa mavazi ya manjano anaonekana pale kwenye kidimbwi cha maji akinawa mikono akiwa ameinama, akiangalia mbele pande ya nyuma kwenye kamera ambapo tunaona bwawa limetengenezwa kwa ustadi na sementi.

Nishaona pale na vidonge, alama nyekundu iliyowekwa pale, karibu vitatu, ishara kwamba ni chupa ya vitamini na klorifikson ambalo ni vidonge vya vitamini vinasaidia moyo na..

Picha hii inaonyesha vipimo za zefani. Tuna vipimo sita kwenye kibuyu cheupe. Chini yake kuna lebo life herbal clinic . Ni kama ni dawa ya kienyeji pale.

Hii inaonyesha mafuriko makuu ya maji ambapo magari yanajaribu kupita kwenye maji hayo. Hii huathiri usafiri barabarani pia na huadhiri biashara pia na magari makubwa pale makubwa yanajaribu kupita yanakwama.

Picha inaonyesha magunia yaliofungwa mzigo na askari ambao mmoja amevaa sare ya buluu na mwingine anaonekana kama ni chifu anaonyesha bango lililoandikwa maandiko.

Picha inaonyesha wataalamu wawili wa meno, wakiwa kazini katika kliniki. Mmoja wao ni daktari wa kike, aliyevaa koti jeupe la daktari, barakoa ya blue na miwani, akifanya kazi kwa makini, kinywa cha mgonjwa asiyeonekana wazi. Msaidizi wake amevaa shati la kibichi na barakoa ya blue .

Picha inaonyesha barner kubwa imeandikwa daktari Galazinga, ambapo anafanya mambo ya mitishamba na ambapo anatibu mapenzi, anatibu attraction charms na ameeka nambari yake ya simu pale.

Inaonyesha ni mitungi ya kuhifadhi maji ambapo kuna banner pale kubwa limeandikwa kampuni ya maji ambao wanafanya biashara ya maji. Kuna mwanaume aliyevaa blue pale ameinua mkono juu akicheka.

Inaonekana ni picha ambayo moto mkubwa umewaka kwenye kichaka, ikiashiria kwamba moto ulivuka na kusababisha hasara kubwa. Moto ambao huwezi zuiliwa.

Picha hii inaonyesha mwanamke ambaye ameinama, ameshika kibuyu kilicho ndani ya beseni ambapo naona nyumba ya mabati kwa umbali pia nguo zilizoanikwa, ni kama anafanya usafi.

Picha hii inaonyesha muuguzi ambaye anajaribu kumtibu mtoto mchanga ambaye miguu yake inaonekana kwa umbali, kando yake kuna muuguzi mwenzake, anaonekana kama ni mzazi wa mtoto huyo ambaye amevaa nguo.

Tunaona pale, Daktari wa meno, na kuna msaidizi wake. Kwenye kliniki yao, kwa jina DentMint, wakiweza kumtoa ngonjwa moja meno pale, na wameshikilia vifaa vyao vya kazi pale.

Inaonyesha jumba la kufanya mazoezi pale. Mwanaume mmoja na muuguzi ambaye anamfanyisha mazoezi. Naona pale kiti na zile fimbo za kutembelea kama mmoja ni mlemavu anafanyisha mwenzake zoezi pale.

Daktari anamhudumia mgonjwa mtoto mdogo mchanga akiwa na mamake mzazi, amevaa kofia iliyo nyekundu, pia daktari amevaa miwani akimshughulikia mgonjwa na sindano.

Inaonyesha kituo cha kunawa mikono cha umma, kina tanki kuu la maji na rangi ya kijani juu yenye chapa Zanzibar. Kando yake kuna sinki ya kunawa mkono ya rangi ya kijani likiwa na bomba la maji na chupa ya sabuni kando. Ambalo ni chafu ambalo limekua anywa kwa ndoo nyeupe na liko chini.

Picha inaonyesha mwanamke ambaye amejifungua mtoto mchanga mwenye umri mchanga sana kwenye hospitali. Wamekalia Kitanda cha hospitali pale na neti nyeupe pia.

Picha hii inaonesha watu wawili mwananke Na mwanaume wakiwa wamemshika mtoto wao mchanga hospitalini

Picha inaonyesha wanawake wawili, mmoja amenyoosha mkono wake wa gumba na mwingine pia nyuma yake ambaye amevaa miwani pia akajifunga kitambaa cha bluu, huyu mmoja amemlalia mwenzake.

Picha hii inaonyesha wanaume wawili, wamevaa ovaroli na gari jeupe aina ya lori linasukuma mbisi refu mbili nyeusi, ambalo wanajaribu kegeza kwenye jumba hilo.

Inaonyesha wanawake wawili na mtoto mchanga ndani ya chumba. Mwanamke mmoja aliyevaa kitamba cha kichwa cha rangi ya kijani na koti jeupe. Ameegemea chini akimwangalia mtoto. Mwanamke mwingine aliyevaa kitambaa cha kichwa cha buluu na shati la zambarau amemshika mtoto anayelia.

Picha tunayoona hapo ni mkulima anayenyunyizia mahindi kwenye shamba. Amevaa miwani na glovu. Zinazuia kemikali kuingia kwenye mdomo ama mapua.

Picha hii inaonyesha mvua iliyonyesha mafuriko ikafurika mahali pote. Miti inaonekana kwa umbali pia kuna njia iliyozibwa na mafuriko haya ambapo haiwezi pitika nyumba pia hazionekani.

Inaonyesha mwanaume aliyeenda pale hospitalini, kama ni mgonjwa pale meno na shida la jina ambalo linalotolewa na pale kuna madaktari wawili, wanawake wawili, mmoja mweupe na mmoja mweusi kiasi anayejaribu kumtoa jino.

Mwanamke aliyevalia kanzu inayofanana na dera na mitungi kadhaa iliyoongoja ichotwe nyuma yake ikingoja maji. Anachota maji pale na mitungi kadhaa iliyopangwa kwa mishororo miwili.